Hii ni ofisi ya huduma, humu ofisi inaonekana watu wanaofanya kazi huku wakiwa tayari kusaidia watu tena wanatumia talakilishi ili kurahisisha kazi humu kwenye huduma, watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kuwa wamevalia sare za kazi, tena kuna mapambo humu kwenye ofisi.

Hapa kunao watu ambao wamekusanyika. Watu hawa kunao kina mama na pia wanaume. Kuna moja ambaye anaonekana akiwa amebeba, karatasi ambayo inapewa kwa mama huyu.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi. Pia wanaonekana wakitumia tarakilishi kwa kufanyia kazi zao. Hapa kwenye meza kuna karatasi ambazo zinaonekana kuwa za ushuru humu nchini.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu, wanaonekana wakiwa wamepanga laini ili waweze kupata utaratibu huyu, wanaonekana wakitembea na karatasi zao za kujisajili hapa, hii ni shughuli ya huduma.

Hapa kunao watu watatu, pia huko nyuma kunao bendera za nchi yetu ambazo zimepangwa minne, jaji mkuu Martha Koome anaonekana akiwa ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia akiapa.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wanafanya kazi hapa. Pia watu hawa wanaonekana wakiwa wanavalia sare za kazi. Linaonekana kuwa hili ni jambo la hudma ambayo inawahusu wananchi.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia nguo ambazo zinafanana na bendera ya nchi yetu. Wanaonekana kuwa na furaha. Hii ina maana kuwa watu hawa wako kwenye harakati ya siasa.

Huyu ni jaji wetu mkubwa wa nchi yetu ya Kenya, Martha Koome. Anaonekana kuwa kuna watu ambao anawaongelesha. Hapa kwenye meza, kuna chupa mbili ya maji ya kunywa. Huko nyuma kuna bendera ya nchi yetu Kenya. Huko kwenye ukuta imeandikwa jina la judiciary .

Huyu ni jaji wetu mkuu, Martha Koome. Anaonekana kuwa ana spika ya kuongelelea hapa mbeleni kwa mdomo wake. Tena kwenye hiki meza ambayo ameshikilia huku akiongea, imeandikwa jina la Judiciary . Martha anaonekana kuwa amevalia sare ambazo ni za kazi ya majaji.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu , watu hawa wanaonekana wakiwa wamebeba karatasi zao juu . Kunayo moja ambayo imeandikwa khwakhola , wengine wakiwa wamevalia nguo zinazofanana ina maana kuwa wako kwenye kundi moja .

Hapa kuna watu wanne. Watatu kwa watu hawa ni wanaume. Wanaaume hawa wanaonekana kuwa wamevalia suti. Tena wawili kwa hao wamevalia tai huku kuna mama mmoja ambaye anaonekana kuwa amevalia sare za ofisi za huduma. Hii huonyesha kuwa ni kazi ya serikali.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu watu hawa wanaonekana kuwa wamekuja ili waweze kushuhudia rais wa jamhuri yetu kenya William Samoei Ruto akiapa kuwa atafanyia kazi nchi yetu vizuri .

Hapa ni ofisi ya huduma. Hapa kuna mama mmoja ambaye amevalia sare za kazi ya huko huduma. Anaonekana kuwa anatumia tarakilishi ili kurahisisha kazi . Huku kando kuna mama ambaye anaonekana kuwa amekuja kusadiwa hapa kwenye ofisi ya huduma.

Hapa kunao wachezaji ,wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kucheza . Shati hizi zinaonekana kuwa zimeadikwa jina KDF tena ina nabari tofauti tofauti kulingana na wachezaji.

Huu ni mkusanyiko ya watu wa nchi yetu. Wanaonekana kuwa wamevalia sare ambazo zimechorwa bendera ya nchi yetu kenya. Tena kuna wengi wao amabao wamebeba bendera yetu ya kenya. Huku kuna mtu moja ambaye anaonekana kupuliza tarumbeta, hii inaonyesha kua hii ni shuguli ya kisiasa.

Huyu ni mama ambaye anaonekana kuwa ana jina Helini Rafaela pia anaonekana akifanyiwa mahojiano kuhusu jinsi atakavyo fanya kazi kwenye koti wakati anapopata ajira.

Huyu ni jaji wetu mkuu Martha Koome. Anaonekana kama amebeba Bibilia kwenye mkono wake wa kulia. Anaonekana kuwa anaapa kufanya kazi ya Kenya na waminifu. Huko nyuma kuna bendera mbili za nchi yetu Kenya. Martha anaonekana kuwa amevalia sare za judiciary .

Hapa ni ofisi ya serekali pia hii huitwa ofisi ya serekali huko kuna majina ambayo imeandikwa posta. Hapa inaonyesha kuwa ni mahali ambapo barua inawekwa. Hapa ni kama watu ambao wanafanya kazi huku wako kwenye mkutano, Kuna mtu mmoja ambaye amesimama na watu ambao wameketi wanamskiza kitu anachosema.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu, tena watu hawa wamevalia shati ya rangi nyekundu. Huku juu kuna mama ambaye anaoepea bendera yetu ya Kenya. Hapa kunaonekana kua kuna jambo ambalo linahusu nchi yetu tena serikali, watu hao wengi wao wamevalia shati nyekundu ni kama wako kwenye kundi moja.

Hapa ni ofisi ya huduma. Kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wamekuja hapa ili waweze kupata usaidizi. Kunao watu ambao wanafanya kazi kwa huduma na wamevalia sare za kazi. Hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa amekuja kupata usaidizi.

Hapa kunao wachezaji wanaonekana wakiwa wamevalia nguo ambazo zimeandikwa jina la nchi yetu Kenya. Ina nambari tofauti pia huku kwenye miguu yao ina bendera ya nchi yetu.

Nguo zinazo fanana wanaonekana wakitembea kwa njia pia wanaonekana wakiwa wamekusanyika kwa kundi moja ni kama kuna jambo ambalo wanaongelelea.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa. Pia wanaonekana wakiwa kwa maandamano ambayo inahusu koti ya mediation .

Hapa, ni pahali ambapo, watu wanakuja ili waweze kuongelea, kuogelelea watu, wanainchi, kwa redio, hapa kunao Raila Odinga anaonekana, kwa kamera.

Hapa ni michezoni kuna wachezaji ambao wanaonekana kuwa wamevalia sare tofauti kulingana na timu yao. Huko kuna karatasi ambayo imeandikwa betika tena hapa kwenye viti hakuna mtu ambaye amekuja kushangilia. Hao wanacheza mpira wa futiboli wanaonekana kucheza kwa bidii.

Hapa ni mchezoni tena hapa ni uwanja wa kucheza , hapa Kuna mwanamke ambaye amepepa karatasi ambaye imeandikwa bandare FC , tena shati lake imeandikwa bandare FC anaonekana kuwa anasimamaa hili timu ya bandare FC anaonekana kuwa na furaha labda timu yake imeshinda.

Hapa ni ofisi ya serikali, hii ni ofisi ya huduma. Kuna mama ambaye anaonekana akiwa anafinyilia vidole vyake kwenye karatasi ambayo amepewa pia kuna mtu ambaye anafanya kazi hapa anaonekana akimsaidia mama huyu.

Hapa ni ofisini mwa serikali, pia ni ofisi ya huduma hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi, pia kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zinazofanana ina maana kuna shughuli inayohusu ofisi.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu pia kuna watu ambao wameketi chini na kuna karatasi ambazo wanasiandika tena kuna watu ambao wamepanga laini ili kuhudumiwa hii inaonyesha kuwa ni kazi ya serikali ambayo imewafikia akina raya.

Hizi ni pasipoti ambazo zimepangwa kwenye katoni, pasipoti hizi hupewa kwa watu ambao wamelipia pesa ili waweze kusafiri nchi za ngambo kwa shughuli tofauti.

Hapa panaonekana kuwa kuna mchezo, kunao watu ambao wamevalia sare zinazofanana kwa hivo ni kama kuna kundi ambalo linalowasaidia ,alafu kuna mtu ambaye amevalia nguo za majani pia amepaka uso wake kama sare za wale wenzake.

Hapa panonekana rais wetu wa Kenya, William Samoei Ruto na bibi yake Rachael. Rais anaonekana kuwa amebeba Bibilia ili kuapa kuwa atakuwa rais mzuri katika nchi yetu. Hii ni muhimu ili wananchi kumtunza.

Kundi la watu wamejitokeza kwenda kujisajili ili kupata nambari ya huduma. Watu hao ni wana raia ambao wameambiwa wajitokeze ili kujipatia nambari la huduma ili kuweza kupata mahitaji kwa haraka.

Watu ambao wanaonekana kuandika maelezo. Alafu kunao makompyuta za kutumiwa, hii inaonyesha kuwa ni ofisi ya kuwafunza watu mawasiliano. Tena kuna makaratasi ambazo zimeandikwa kuonyesha watu mambo yanayoendelea huku.

Huyu ni mtu ambaye anashiriki kwa michezo. Anaonekana kuwa ameruka mchezo wa kuruka. Anaonekana kuwa na kipawa sana. Watu wenye wako kando yake wanamshangilia huku wakiangalia venye anafanya talanta yake. Huu humsaidia kwa kupata kazi ya kujihifadhi maishani.

Hapa ni michezo. Mchezo huu ni wa kuruka. Mchezaji huyu ambaye yuko chini anaonekana kuwa amemaliza kuruka mchezu huu. Huko nyuma kuna mtu ambaye anaonekana kuwa yuko tayari kukimbia na kuruka mchezo hii. Hapa kando kunao kochi ambao wanasimamia watu hawa ili kucheza.

Hii ni ofisi ya serekali, hapa kunaonekana watu ambao wanafanya kazi huku watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kutumia tarakilishi, tena watu hawa watu wamevalia sare ambazo zinaitajika kwenye ofisi hii tena kuna polisi ambaye anaonekana kuwa amekuja kushughulikiwa huku hii ni ofisi ya huduma.

Hizi n kadi ambazo zinatumiwa kwenye usafiri Wa kule n'gambo .unaeza kupata kadi hizi wakati unataka kusafiri kwenda nchi za n'gambo hizi kadi unapata kwenye ofisi za kusafiri humu nchini kwenda nchi za n'gambo Na ulipie kadi hii ili uweze kusafiri Salama.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Tena kunao majaji watatu akiongozwa na jaji mkuu Martha Koome. Tena kuna rais wetu wa Kenya, William Samoei Ruto. Inaonekana hii ni siku ambayo rais wetu alikuwa anaapishwa kazi. Martha Koome na rais wetu wanaonekana kuchukua picha.

Watu ambao ni kama wanatengeneza mawasiliano. Alafu inaonekana kua kuna mama anaye ngojea kuhudumiwa huku. Pia kuna vitabu ambavyo vinaonekana kua ni zenye rekodi ambazo zinaendelea kwenye ofisi hili.

Naibu rais Kidhure Kindiki inaonekana kua ametembelea huko ofisi za kusafiri kuenda nci za ngambo. Inaonekana kua anapewa maelezo na watu ambao wako huko. Pia kuna askari ambaye anachunga ulinzi huko. Pia kunao watu ambao wanaonekana kuja kutafuta usaidizi huku.

Hapa ni kundi la wachezaji wachezaji, hawa wanaonekana kuwa wamefalia sare ambazo zinafanana, wanaonekana kushangilia labda watu hawa wameshinda mashindano huku kando kando kuna watu ambao waketi hili washerekea watu hawa na kuwatia nguvu hili waweze kushinda.

Hapa ni ofisi za huduma. Ofisi hii ni ya serikali. Watu wanaonekana kuwa wamevalia barakoa. Tena watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kuwa wamevaa sare ambazo zinafanana. Watu wanaonekana kupata usaidizi kutoka watu hawa. Tena kila meza ina chupa ya sabuni ambayo inatumiwa kunawa.

Huu ni wakati Rais wetu wa Kenya William Samoei Ruto alikuwa anapewa silaha za kazi anapoingia kitini cha urais. Pia alikuwa anawapa kuwa atahudumia nchi yetu ya Kenya kama inavyofaa. Watu wengi walienda kushuhudia huu

Hapa panaonekana watu wawili, mchezaji na mtu ni kama anasimamia watu hawa, wachezaji hawa. Anaonekana kuwa anamzawadi mchezaji huyu. Mtu huyu anaonekana kuwa ni mlinzi ila wanacheza mpira wa kandanda. Hii husaidia sana kujenga nchi yetu.

Hii ni ofisi ambayo ni ya serekali hutumika sana sana kwa watu ambao wanatafuta kazi alafu husaidia sana wananchi kupata vitu kama ID birth certificate ni vitu vingi sana ambazo zinahitajika katika maisha yetu. Hii ni kazi ambayo pia huleta ajira kwa watu wengi.

Hili ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa na furaha sana. Pia huonekana kuwa kuna jambo ambalo wanasherehekea. Alafu wamevalia kuna watu ambao wamevalia mashati ambazo zinafanana. Inaonekana kuwa ni kundi la watu watu wanaofanana.

Mtu anayeonekana kuomba kumwombea raisi ambaye ashastaafu kura. Inaonekana kuwa hii picha ilikuwa ya kitambo sana alafu hii huonyesha kuwa ni ya siasa, watu wanajivunia nchi yetu kenya.

Hapa panaonekana wanafunzi ambao wanacheza mpira wa kandanda. Wanafunzi hawa ni wa kike. Wanaonekana kuwa na talanta nzuri sana. Wako mashindanoni. Wanaonekana kuwa wanashindana ili kupata thamani katika talanta yao.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu, watu wanaonekana kuwa na furaha tena hapa mbele kunaonekana jaji mwanamke tena rais wetu ambaye alishastaafu Uhuru Kenyatta na bibi yake Margate Kenyatta, tena rais pia anaonekana kuapishwa kazini amebeba Bibilia kwenye mkono wa kulia.

Hawa ni watu ambao wanonekana kuwa ni wazalendo wa Kenya. Pia, vyenye wamevalia ni kama kuna siasa. Wamevalia nguo ambazo zimechorwa mabendera za Kenya. Pia, wanaonekana kuwa na furaha. Tena wamenyoosha mikono yao juu, kuonyesha uzalendo wao wa nchi yetu. Watu kama hawa husidia nchi yetu kuwa na amani na umoja.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza. Kila timu imevalia nguo sare za timu yake. Pia huko kwenye viti kuna wao mashabiki ambao wamekuja kujionea tena kuwashangilia wachezaji hawa ili waweze kucheza na kutia nguvu ili washinde.

Hapa kunaonekana jaji mkuu Martha Koome. Tena hapo kando kando yake kunaonekana watu wengi ambao wamevalia suti. Wawili wamevalia miwani. Wanne wao ni wanaume, tena wawili ni wa kike. Martha anaonekana kuwa anaongoza watu.

Hapa Kuna watu wengi ambao wamekusanyika hata hawa wanaonekana kushangilia tena wamefalia shati ambaye imeandikwa china ya nchi yetu kenya, hii inaonyesha kuwa ni mchezo na pia inaonyesha kuwa Wana shangilia ushindi wa wachesaji wa nchi yetu kenya .

Hawa wanaonekana kuwa ni wanasiasa. Kuna ambao wamevalia kofia ambazo zimeandikwa "Tuko Pamoja." Tena mikono zimeunganishwa. Hawa wanaonekana kuwa wako kwa harakati za kuomba wananchi kura na kuwapa maelezo kuwa mahitaji ambayo watakuja kuwafanyia.

Hii ni ofisi ya serikali, ofisi hii kunao matarakilishi mengi, hii husaidia kuarakisha kazi huku kwenye ofisi hii. Watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana wamevalia sare ambazo zinafanana, tena wamevalia parakoa, hii inaonyesha kuwa ni ya wakati wa Corona.

Hapa panaonekana watu, katikati ya hawa watu mbeleni anaonekana Mike Sonko, wote wamevalia nguo nyekundu pia huko kwenye kofia imeandikwa tuko pamoja, wanaoneka kuwa ni wanasiasa wamekuja kwa wananchi ili kuomba msaada wawapigie kura ili waongoze nchi yetu ya Kenya.

Hapa panaonekana mtu ambaye anafanya kazi kwa kutumia tarakilishi. Pia hili husaidia watu kutuma meseji kwa haraka. Pia husaidia mawasiliano kuhakikisha. Tena kazi za ofisi zinatumika kwa kutumia tarakilishi na inafanyika kwa haraka.

Hizi ni ofisi za huduma, hapa inaonekana watu ambao wamekuja kuhudumiwa huku pia kuna watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kuwa wamevalia sare za kazi tena kuna maua ambazo zimerembeswa huku kwenye chumba hili, watu ambao wanafanya kazi wanatumia tarakilishi kurahisisha.

Watu ambao wanafanya kazi katika ofisi, wanaonekana kuwa kuna kazi kubwa sana. Katika ofisi hili. Pia kuna kunaonekana kuwa kuna mtu ambaye anatia sahini kazi hizi. Pia wanatumia computer ili kurahisisha kazi ya na kupata malipo yao kwa haraka. Hii inaleta ajira kubwa kwa vijana sanasana.

Hapa kunaonekana watu wengi ambao wamekusanyika. Watu wote hawa wamevalia suti yenye rangi tofauti. Tena wamevalia tai. Kofia wamevalia kofia zinazofanana. Hapa mbele kuna jina imeandikwa ODM.Hii ni chama ya upinzani humu nchini ambao wako nyuma ya katiba yetu.

Kunaonekana kuwa kuna kazi ambayo inaendelea, na ni kazi ya serikali. Watu ,waanaraia wamekuja ili kupata usajili wao . Hii husaidia kupata kazi zao ambazo wanahitaji. Inaonekana kuwa hawa ni wazee ambao wanataka pesa za uzee, ambazo zinapeanwa na serikali ili kujikimu maishani.

Maktaba ya mawasiliano, madawati ya mawasiliano, kunao simu ,kuna mijengo ,pia, kuna vitabu. Pia huku, inatumiwa kutuma mawasiliano kufikia watu wengine

Hapa panaoneka rais wetu william Samoe Ruto tena jaji mkuu Martha Koome na Moses Wentangula. Wanaonekana kuwa wamebeba mabahasha yenye imechorwa na rangi nyekundu. Wanaoneka kuwa na furaha, hizi zinaonekana kuwa ni zawadi ambazo wametuzwa.

Hii ni ofisi ya serikali hapo juu imeandikwa hapa ni pahali unaweza ukapata certificate ya kuzaliwa na ya kifo hapa kuna mama mmoja na mwanamume mmoja wote wanaonekana kutumia tarakilishi kufanya kazi hii hurahisisha kazi, hii ni ofisi ya huduma ambayo inasaidia wananchi kufafanua kazi zao.

Wachezaji ambao wanaendelea kucheza katika uwanja. Wanaonekana wamevalia sare zao kulingana na timu yao. Watu wengi wamekuja kushuhudia uchezaji wao pia watu ambao wanawasaidia wanaweza kuwasaidia kuwa tia moyo ili wacheze vizuri.

Hapa ni uwanja wa mchezo kunaonekana watu wengi ambao wamekuzanyika huku kando kando hili kuja kusherekea timu yao, wachezaji ambao wako katikati wakicheza wanaonekana kuwa wamevalia sare tafauti tafauti kulingana na timu yao , kila mashabiki wanashangilia timu yao ili kupata ushindi .

Hawa ni wachezaji tena ni wanawake. Wanaonekana kung'ang'ana wemeng'ang'ana na timu zao. Hao wanaonekana kuwa wamevalia sare za kucheza. Wanaonekana ni watu wenye bidii. Wanataka kila timu inataka kuibuka wa kwanza. Hii inasaidia sana kujenga talanta ya wachezaji.

Hapa ni ofisi za Kenya. Ofisi hii ni ya huduma. Watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kuwa wamevalia sare za kazi, tena wanatumia tarakilishi ili kuharakisha kazi huku. Wanaonekana kuwa wamevalia barakoa. Huu unaonyesha kuwa huu ulikuwa wakati wa ugonjwa wa korona.

Hii ni wanafunzi ambao wanaonekana kubeba trophy wanaonekana kuwa wameshinda ligi yao. Pia wamevalia sare za uchezaji wanaonekana pia kuwa walimu wanasherehekea ushindi wao. Pia wanafunzi wenzao wanaonekana kuwasherehekea. Hii inaleta thamini kubwa sana katika hili shule.

Hawa ni wanafunzi ambao wanaonekana kucheza katika shuleni. Wamevalia nguo za kucheza pia wamevalia viatu ambazo huwasaidia kujizuia kutoanguka. Wanaonekana kuwa ni watu wenye wanaweza kucheza na kupata thamani kubwa katika maisha yao. Pia wakona talanta mzuri sana inayo wasaidia katika maisha yao.

Naibu rais wa kenya anaonekana kuwa ametembelea ofisi za huduma kenya anaonekana kuwa anaongea na mama mmoja ambaye anaonekana amekuja kuunda bitrh certificate ya mtoto wake. Sahizi anaonekana kuwa anafurahi sana kwa kazi ambazo zinaendelea huko huduma.

Ni mama ambaye amevalia kila kitu ambayo imechorwa bendera ya Kenya. Pia ameshikilia bendera kwa mkono wake wa kulia. Hii ni kwa sababu inaonekana kua ni mzalendo wa nchi yetu. Anapigania haki ya nchi yetu. Tena anapenda nchi yetu.

Hawa ni watu ambao wamevalia shati nyekundu. Alafu wanaonekana kua watu ambao wanajivunia nchi yetu ya Kenya kwa sababu wamejichora kwenye uso. Wamechora bendera ya Kenya. Pia wakavalia sare ambazo zinabeba bendera ya Kenya.

Hapa panaonekana rais ambaye alistaafu baada ya Ruto. Anaonekana kuwa akona furaha. Tena akona mwanamke ambaye amemshikilia mkono. Huu unaonyesha kuwa huu ni ishara mzuri wa wananchi na rais mstaafu huyu.

Watu ambao wamekusanyika nikama kuna jambo linaendelea kama mkutano. Pia kuna watu ambao wamevali mashati nyekundu, pia mashati haya yameandikwa maandishi yanayo fanana. Nikama kuna jambo ambalo linawahusu.

Hili ni chama ambayo ilikuwa inatumiwa kwa siasa katika mwaka wa 2013 tena hadi mwaka wa 2022. Huu ulikuwa ya Wiliam samoei Ruto na Uhuru Kenyatta. Huu ulikuwa muungano wao wawili.

Raisi wa nchi yetu Kenya William Samoei Ruto na jaji mkubwa, Martha Koome, pia kuna wafuasi ambao wanawafuata nyuma. Pia kuna polisi ambaye anatunza ulinzi huku, pia kuna jambo linaloendelea huku.

Watu ambao wanaonekana kufanya kazi zao kwa kutumia kompyuta wamevalia sare ambazo zinafanana. Hii inaonyesha kuwa ni kazi ya serekali alafu kunao polisi ambaye ni kama anaonekana ni kama anakujia information kwa watu hawa.

Hapa panaonekana raisi aliyestaafu Uhuru Kenyatta. Anaonekana kua na furaha sanaa. Tena nyuma yake kuna mlinzi wake. Anaonekana kua na uhusiano mzuri na watu wake. Hii husaidia sanaa kujenga uhusiano kwa watu wake ambao wanafanya kazi na yeye kwa serikali yetu ya Kenya na kuunga umoja.

Hapa kuna wachezaji ambao wamekusanyika , wanaonekana kuwa wamevalia sare za kucheza wanaonekana kushangilia sana, tena huku juu kuna wao wawili ambao wameshika kikombe cha ushindi , hii ni kwa sababu hawa watu wanaonekana kuwa na furaha tena wanashangilia kwa furaha kikombe hiki.

Hizi ni ofisi za serikali ambazo hutumiwa huku Kenya. Hii ni ofisi ambayo watu hupata faida kubwa sana kwa sababu ukienda huko huwezi kulipia pesa mingi sana. Pia huwasaidia watu ambao wanatafuta kazi kupata kazi. Iko na ajira kubwa sana kwa vijana.

Kuna watu ambao wanaonekana kupanga laini tena kuna watu ambao wanaonekana kuwa wameketi tena kuna makaratasi ambazo wanaziandika, hii ni kama ni jambo la serekali ambayo inawauzu wanaraia wakiwa wanswafanyia kazi ambao inafaa.

Hii ni ofisi ya serikali. Ofisi hii ni ya huduma. Ofisi hizi zinapatikana kila sehemu humu nchini Kenya. Hapa panaonekana watu ambao wameketi chini na wametembea na makaratasi. Wanaonekana kumsikiza mama ambaye anaongea huko mbeleni. Mama huyo anaonekana kufanya kazi huku kwenye huduma Kenya.

Hapa wanaonekana majaji. Majaji hawa wanaonekana kuwa wamevalia sare ambazo zinavaliwa huko bungeni. Wanaonekana kuwa kuna shughuli ambayo walikuwa wanaifanya huku bungeni. Wawili, wazee wawili ambao wako katikati wanaonekana kuwasiliana ilhali wengine wanaendelea na kazi.

Hapa ni ofisi ya serikali. Ofisi hii inaonekana kuwa ni ya huduma. Watu wanaonekana kuwa wameketi kusubiria wapate kusaidika. Hapa tena kunaonekana maballon ambazo zimepulizwa ili kurembesha ofisi hii. Hapa watu ambao wanafanya kazi wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana.

Hapa wanaonekana watu ambao wameshikilia maua pia wengine wameshikilia pendera yetu ya Kenya yanaoneka kuwa Kuna jambo ambalo yanalisherekea Kwa sababu wamewekelea mikono yao juu huku wakioneka kuwa na furaha hawa niwatu ambao kuwa ni wazalendo wa nchi yetu.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wamevalia sare za mchezo. Rangi ya sare yao ni buluu. Huko kando kando wanaonekana mashabiki ambao wamekuja kuwashabikia watu wachezaji hawa ili waweze kushinda. Wachezaji wanaonekana kujitia nguvu ili waweze kushinda timu ambayo wanacheza na wao.

Hapa panaonekana mkusanyiko wa watu, wengi wao wamevalia shati nyekundu. Inaonekana kuwa watu hao ambao wamevalia shati zinazofanana ni kwamba wako kwenye kundi moja. Mama mmoja ambaye pia amevalia shati nyekundu, anaonekana akiwa ameshikilia bendera ya nchi yetu Kenya akiipepea juu.

Huyu ni jaji wetu mkuu Martha Koome. Anaonekana kuwa anaongea akiongelesha watu, uso wake amekazia sura. Huko kando pamewekwa karatasi pana mchoro ambayo imeandikwa judicial . Tena Martha anaonekana kuwa akona vitu vya kusema.

Hawa wanaonekana kuwa ni wanachi wa Kenya, kwa sababu wamevalia bendera ya Kenya, tena mavazi yao yanaonekana kuwa na rangi ya Kenya. Kuna mtu ambaye anaonekana kupuliza tarumbeta. Inaonekana kuwa kuna mambo ya siasa ambayo yanaendelea huku, na hivyo watu wamekaa makini kusikiza siasa.

Hapa Kuna kuzangiko wa watu pia huku kuna gorofa ambayo Kuna watu wanakalia watu wanonekana kuwa wanatenga sikio alfu watu wengi wamefalia nguo zenye rangi nyekundu wanaonekana ni watu wenye kundi moja wengine wamefalia tu nguo za kawaida wanaonekana kuwa na furaha.

Hapa panaonekana watu ambao wamepanga laini. Pia hapa mbeleni panaonekana watu ambao wanawashughulikia. Watu wamepanga laini mbili, inaonekana kuwa kuna vitu ambao wanavijaza. Wanaonekana kuwa wako na vitabu ambavyo wanaviandikia majina yao ili waweze kushughulikiwa.